Meza hii nyekundu ina bakuli lililo na samaki wa kuchomwa na limau juu yake. Kando yake kuna vibakuli vilivyo na mchuzi na njugu.

Bahari hili lina maji, kando yake kuna mchanga wa rangi ya maziwa na mti uliokauka na upande mwingine kuna kuichaka kilicho cha rangi ya kijani kibichi.

Shamba hili lina udongo wa kahawia na kando yake mmepandwa gomba zilizo za rangi ya kijani na msitu na kwa anga kuna mawingu ya samawati na meupe.

Meza hii ya kijani ina trey tatu. Moja iliyo na biriani, kachumbari, pilipili na mchuzi. Nyingine ina viazi vya kukaangwa na soda na pia vijiko.

Muhogo huu wa kuchemshwa umetiwa masala na limau iliyo ya rangi ya kijani. Kando yake kuna mpishi na nyuma yake kuna kiti cha rangi ya samawati.

Ng'ombe huyu wa rangi nyeupe na nyeusi anakamuliwa na mama aliyevaa maasai, shuka na amevaa suruali ya samawati.

Bahari hili, kando yake kuna mchanga wa kahawia, na vibanda vyeupe, na miti ya kijani kibichi. Na kuna takataka zilizo nyeusi, na watu walio kwa umbali.

Sahani hili cheupe lililo na maua ya kijani limebeba wali ulio mweupe na nyama na viazi vya kukaangwa vilivyo na mchuzi wa kahawia.

Bahari hili kando yake kuna mchanga wa rangi ya kirimu na mti uliokauka na msitu ulio wa rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe huyu yuko kwenye banda ni wa rangi nyeupe na nyeusi. Amefungwa na nyororo, kando yake kuna mtu aliyevaa shati jeupe, na suruali la kijivu. Kuna maji yanayotiririka.

Kuna karoti za machungwa juu yake kuna kikombe cheupe na mfuko ulio wa samawati na paketi zilizobeba unga wa aina tofauti na kuna mtu aliyekaa.

Sahani hili jeupe, lina aina tofauti ya vyakula, wali mweupe, samaki wa kukaangwa na mchuzi uliokatika bakuli.

Meza hili lina sinia nyeupe lenye chakula cha aina tofauti tofauti kuna viazi karai, sambusa ilio na limau na bajia na nje kuna magari yame pakiwa na miti ilio ya kijani.

Mchanga huu ni wa rangi ya maziwa. Una takataka zilizo nyeusi, na kando yake kuna miti iliyo ya kijani kibichi na ukuta ulio wa rangi nyeupe.

Kuna vibanda na watu waliokaa wanauza samaki za aina tofauti na kando yake kuna paketi lililo na omena na kunaonekana jua linatua.

Sahani hizi nyeupe zina aina tofauti ya vyakula, samaki wa kukaangwa na kachumbari, wali mweupe, biriani na nyama wa kukaangwa, chips na soda.

Paipu hizi ni za rangi ya samawati kando yake kuna mti uliuo na majanai ya kijani na mawe ya kahawia.

Jengo hili jeupe lina paa la nyasi kando yake kuna miti ya kijani kibichi, mchanga ni wa rangi ya maziwa na takataka zilizoko ni nyeusi.

Kwenye bichi hili kuna nyumba zilizo nyeupe na kando yake kuna miti ya kijani kibichi na kwenye bahari hili kuna maji ya rangi ya buluu na mchanga ni wa kijivu.

Kuna miti na nyasi ya kijani kibichi, taa ni nyeupe na barabara ni ya mawe, kando yake kuna jengo liliilo la paa la nyasi na kwa mbali kuna bahari.

Meza hili la kijani ina chupa mbili, ya machungwa na nyekundu iliyo na ufuniko wa kijani. Kando yake kuna sinia ya fedha, iliyo na mchuzi, na sahani nyeupe iliyo na samaki, kachumbari na viazi.

Sahani hii nyeupe ina aina tofauti ya chakula. Pilau wa rangi ya kahawia, viazi karai vya manjano na mkebe ulio na nyanya za kukaangwa.

Meza hili lina sinia nyeusi iliyo na sahani tatu. Ya kwanza imebeba biriani, mayai, kachumbari, pilipili na nyama wa kukaangwa. Nyingine ina sambusa, na ingine ina mchuzi.

Mtu huyu amevaa shati la zambarau amebeba trei iliyo na sahani tatu, mbili nyeupe zilizo na wali wa kukaangwa na samaki wa mchuzi na ya kijivu iliyo na aina tofauti ya vyakula samaki wa kuchemshwa, kachumbari na wali mweupe.

Meza hili la kahawia lina aina tofauti ya vyakula mna wali ulio mweupe, kachumbari, nyama ya kukaangwa, soda iliyo kwenye glasi na maragwe ya nazi.

Mtu huyu amevaa sare ya samawati, ana kipimo mkononi mwake na nafaka aina tofauti na dawa ya pilau, kuna kitunguu kilicho kando yake.

Sahani hii iko karibu na jiko na mtu aliye kando, anapika viazi karai na kando yake kuna mandazi na mkebe mweupe.

Kichaka hiki kina majani ya kijani kibichi, kando yake kuna mchanga ulio wa rangi ya maziwa na kuna vijiti na miti iliyo ya rangi ya kahawia.

Jiko hili la chuma limeekwa nyama huku na kikombe cheupe juu yake na kando yake kuna paketi ilio nyeupe.

Sahani hizi sita ni nyeupe, zina vyakula vya kufanana, zina sambusa za kahawia, limau na kachumbari iliyo rangi ya kijani kibichi.

Bakuli hii nyeupe ilio na pilau na kahawia ina nyama na viazi vilivyo vya rangi vya rangi ya chungwa kando yake kuna funiko ulio wa kijani.

Sahani hili jeupe lina mahamri manne ya machungwa na vina bakuli vilivyo na maharagwe ya nazi na pilipili iliyo ya kijani kibichi.

Mtu huyu aliyevalia shati cheupe ana aina tofauti ya vyakula kuna mandazi, mahamri, viazi karai, sambusa, vidude vya sukari na nyuma yake kuna mtu aliyevaa shati jekundu na gari na mwingine ameketi.

Meza hili ni la kahawia, mtu aliyebeba sinia ya fedha ana chakula cha aina tofauti, wali, mchuzi, kachumbari, nyama wa kukaangwa na pilipili.

Kuna miti ya kijani kibichi iliyo na maua ya manjano iko karibu na bahari lililo na maji mengi ya buluu na mawingu meusi na meupe.

Ng'ombe hawa wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe wamo katika zizi, wamefungwa kwenye miguu yao ya nyuma, wanakamuliwa na mashine.

Mti huu mkubwa ni wa kijani kibichi. Lina chapisho lililo la rangi nyeupe. Kando yake kuna mtu anayetembea amevalia suruali ya samawati na shati nyeupe.

Njia hii imetengenezwa na mawe. Kando yake kuna taa mbili na miti na nyasi iliyo ya kijani kibichi na mawe yaliyo mengi.

Ukuta huu ni wa matofari, kando yake kuna kichaka ya kijani kibichi na mchanga uliopo ni wa kijivu na miti iko kando yake.

Mikebe hii ya samawati inaonekana kuwa na nafak𝑎 tofauti nyuma yao kuna mlango ulio 𝑤a rangi ya kahawia na kando yake kitunguu saumu kilicho kwenye sanduku.

Meza hii ya rangi ya chui, ina sahani nyeupe, iliyo na pilau upande wa kulia, kuna limau tatu na wa kushoto kuna uma iliyo juu ya kachumbari.

Katika kichaka hichi, kuna nyasi na midafu iliyo ya rangi ya kijani kibichi. Kando yake ni bahari lililo na maji ya blue na kwa umbali kuna mawingu yaliyo meusi.

Ng'ombe hawa ni watatu walio kwenye vibanda za kukamuliwa na mashine. Kando yao kuna ndoo ya kuweka maziwa, nyuma yao kuna watu wawili waliovaa sare zeupe.

Watu hawa wawili, wamevaa nguo, kofia na barakoa nyeupe. Wanapima maziwa yaliyo kwenye ndoo ya kijivu, na kando yao kuna watu wanaozungumza.

Mchanga huuwa rangi ya maziwa una mti wa kijani kibichi na madafu na kando yake kuna jumba lilo jengwa na nyasi na msitu ulio karibu na hio nyumba.

Meza hii ya kahawia ina aina tofauti ya vyakula vilivyo katika sahani nyeupe kuna samaki wa kuchomwa wa kukaangwa, mboga za kijani kibichi, sima nyeupe na saladi.

Sahani hili jeupe limebeba aina tofauti ya vyakula kama samaki wa kuchomwa, kuna sambusa na viazi tamu.

Watu hawa wawili, wamevaa shati nyekundu iliyoandikwa, Cafe 001. Aliyevaa kofia amebeba mishikaki iliyo katika trei ya kijani, na mwingine amebeba samaki walio katika trei nyeupe.

Watu hawa wenye ovaroli za samawati na kofia nyekundu wana maziwa kwenye galani za fedha na kando yao kuna watu waliosimama.

Sinia hili la fedha lina aina tofauti ya chakula iliyo ya rangi ya manjano. Kuna bajia, viazi karai, nyama na mishikaki.

Meza hii la kahawia lina sahani cheupe lililo na aina tofauti ya vyakula. Kuna bakuli na maragwe ya nazi, kuna viazi kalai, mahamri, chapati, sambusa na limao, na bakuli lililo na ukwaju.

Sahani hili cheupe lina aina tofauti ya vyakula. Kuna samaki wa kuchomwa, wali mweupe na bakuli la mchuzi wa machungwa.

Sahani hizi nyeupe zina aina tofauti ya chakula la kwanza lina wali, nyama wa kuchomwa, limau, nyingine ina mboga za kijani kibichi, lingine nyama wa mchuuzi.

Nyasi na miti ilioko niya kijani kibichichi na kando yake kuna taa nyeupe ilio katika barabara ya mawe na kuna chapisho liloandikwa KWS.

Kuna aina tofauti ya nyama katika sinia hili la kifedha. Kuna samaki wa kukaangwa, kuna nyama ya kuku, kuna samaki wa kuchemshwa.

Sakafu hii nyeupe imepangwa ndizi zilizo za rangi ya machungwa na zengine kijani kando yake ni kreti iliyo na ndizi na ukuta ni wa rangi ya krimu.

Bakuli hili la samawati lina aina tofauti ya vyakula vilivyo katika sahani nyeupe, samaki wa kukaangwa, sima na mboga za kijani kibichi.

Ndovu hawa ni wengi wenye rangi ya hudhurungi, kando yao kuna kichaka na nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Juu angani kuna mawingu ya samawati na meupe.

Kwenye meza hili kuna sinia iliyo ya rangi ya fedha. Imebeba biriani, pilipili, nyama wa kukaangwa, kabeji na viazi.

Watu hawa ni wengi. Aliyesimama karibu na madafu ya rangi ya kijani na meupe, amevalia shati nyeupe, na nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi.

Kwenye kibanda hiki kilichoandikwa Coconut kina madafu yaliyo ya rangi ya kijani na mabati yaliyo ya bluu na miti iliyo nyuma yake ya kijani.

Mtu huyu amevalia shati la samawati na suruali la kijivu ana viazi vitamu vilivyo na masala na limau mkononi mwake.

Sahani hili jeusi lina aina tofauti ya chakula. Wali mweupe, samaki ya kukaangwa, mchuzi na mboga za kijani kibichi.

Meza hili nyeusi, lina bakuli na kakitambara ya kahawia na limebeba mahamri na kando yake kuna nazi na maua meupe.

Watu hawa wanaonekana kuuza, wengine wakinunua na kando yao kuna magari na nyumba kubwa na miti iliyo ya kijani kibichi.

Kando ya bahari hili, kuna uchafu ulio meusi na kuna miti na nyasi ya kijani kibichi na maua yaliyo ya zambarau na kuna chapisho lililoandikwa, MKOKO SUNSET.

Sahani hii nyeusi ina chakula cha aina tofauti. Ina ndizi, pilipili wa kuwasha, mchuzi, biriani, kachumbari, uma na kisu.

Shamba hili lina migomba iliyopangwa ya rangi ya kijani kibichi na kuna watu wawili mmoja amevaa nguo nyeusi na mwengine amevaa shati la manjano.

Bakuli hili la fedha limebeba aina tofauti ya vyakula kuna pilipili hoho, nyanya, chipsi na samaki wa kukaangwa. Kuna limau na kando yake kuna bakuli lililo na mchuzi.

Sinia hizi ni za rangi aina tofauti. Ndani yake kuna samaki tofauti na wengine wamo ndani ya maji. Kando yake kuna jegi la manjano.

Hizi zilizo katika bucket ni za aina tofauti, zilizosiagwa na zisizosiagwa, ni za kahawia, kuna ya manjano, kuna ya zambarau, machungwa na aina tofauti.

Mtu huyu aliyevalia suruali ya samawati ana sahani jeupe lilio na viazi karai na mahamri ,na aliyevaa nguo nyeusi ana sahani lililobeba mchuzi.

Samaki hawa ni wa aina tofauti. Kuna walio wa kijivu zambarau na kahawia, wamewekwa mabundiko ya namba tofauti.

Mchanga huu ni wa rangi ya maziwa na juu yake kuna mimea iliyo ya kijani kibichi na ina maua ya rangi ya zambarau.

Kuna nafaka za aina tofauti kando yake kuna kilo na kiti cha kahawia na gunia mbili zilizo za kijani zilizobeba mzigo.

Kuna jengo lililo kando ya vibanda vilivyo vya rangi ya samawati. Kuna miti iliyo na matawi ya kijani kibichi. Mchanga ulioko ni wa rangi ya maziwa.

Sahani hii nyeupe ina mahamri ya kahawia ,kando yake kuna dishi mbili zilizo na maharagwe ya nazi na pilipili ya kijani kibichi juu yake.

Boti hili la kahawia, liko juu ya mchanga na mimea iliyo ya kijani kibichi. Kando yake, kuna maua, yaliyo za zambarau. Nyuma yake, kuna kichaka cha kijani kibichi.

Mtii huu wa kijivu unachapisho cheupe lilo andikwa Alcohol and Nudity na matawi yake ni ya kijani kibichi mchanga ni wa cream .

Ukuta huu wa matofali ni wa rangi nyeupe. Kando yake kuna nyasi na miti iliyo rangi ya kijani kibichi na matawi yameanguka chini.

Kuna aina tofauti ya vyakula kwenye sinia ya pinki. Kuna mandazi, nyingine ina viazi karai, sambusa na mahamri. Kando yake kuna mtu aliyesimama.

Mchanga huu ni wa rangi ya maziwa na kuna miti na kichaka kilicho cha kijani kibichi. Na kando yake kuna vyumba vilivyo vyeupe.

Mtu huyu aliyevalia shoti la samawati ana pete mbili mkononi mwake za fedha na ameshikilia madafu yaliyo rangi ya kahawia. Na kando yake kuna watu na maganda ya madafu.

Kuna watu waliosimama, wengine wameketi, wameweka samaki katika bakuli tofauti na nyuma yao kuna kibanda na mti ulio wa kijani kibichi

Mama huyu anauza samaki za aina tofauti kando yake kuna maji yaliyo kwa chupa, nyuma yake kuna tandarua la kijani lililo na shimo.

Bahari hili, lina takataka nyeusi, zilizosukumwa na maji na kuna majani ya kijani kibichi na mchanga wake ambao ni wa kahawia.

Sahani jeupe lililo juu ya meza lina aina tofauti ya chakula, wali mweupe, samaki wa kukaangwa na bakuli jeupe lililo beba mchuzi.

Kwenye sahani hili jeupe kuna chakula cha aina tofauti wali mweupe na samaki aliye kaangwa wa rangi ya kahawia.

Viazi vitamu vimewekelewa juu ya jiko la makaa, mtu akiwa ameshikilia mahindi, choma na kuweka masala katika mahindi hiyo.

Bahari hili lina maji kando yake kuna msitu wa kijani kibichi na kwenye mchanga wa kahawia kuna takataka nyeusi.